Picha hii inamwonyesha Uhuru mugai Kenyatta akiwa anaandamana na mkewe margaret Kenyatta akiaw anapiswa kama rais wa tatu wa jamuhuri ya kenya na jaji mkuu ambaye David Maraga.

Picha hii inaonyesha mashabiki wa timu ya Tusker. Wanaonekana wakiwa wanashangilia kwa shangwe, vigelegele na nderemo wakiwa wameinua bendera za Kenya zikipepea juu juu kuonekana kuwa kuna ushindaji.

Hawa ni raia wa nchi ya Kenya. Kuna wale wameketi na wengine wakiwa wamesimama na pia kuna askari. Kwa wale wameketi namuona kuwa kila mmoja ana chupa cha maji wengine wakiwa amepiga foleni.

Hawa ni raia wa nchi ya Kenya. Wanaonekana kufurahia, kushangilia na kusherehekea. Kuna wale wamevalia shati ambayo lina rangi ya bendera ya Kenya imeandikwa Kenya Airways na kuna mwengine ambaye amebeba bendera ya Kenya anaonekana ni kama anafurahisha wenzake.

Hii ni chama ya kisiasa nchini kenya ,ambayo inajulikana kama ODM ,aliyekuwa mmwenye kiti wakati huo ni John Mbari akiwa amezingirwa na watu wa chama hio, wakiwa wamevalia kofia ya chama hiyo anaonekana nikama anahutubia watu.

Hawa ni raia wa timu ya kenya wanaonekana wakishabikia timu ya Tusker wakiwa wamevalia shati lenye rangi ya bendera ya kenya wengine wakiwa wamepepea bendera juu juu wakishangilia shangwe na nderemo na vigelegele.